Hili ni duka la nguo. Inaonekana kuwa na rafu zilizojaa nguo, viti vya kupumzika, na taa zinazo ning'inia kutoka dari. Mazingira yanaonekana kuwa ya kifahari na yamepangwa vizuri.

Hili ni duka la nguo likiwa na nguo zilizo pangwa kwenye rafu na stendi na pia kuna maeneo ya kuonyesha bidhaa. Linaonekana kuwa ni duka la kisasa lenya mpangilio nadhifu. Linaonyesha aina mbalimbali za mavazi.

Hili ni sanamu ya kuonyesha nguo, iliovaa kofia kubwa, nyeupe, na nguo ya rangi nyingi. Sanamu hii, iko karibu na dirisha la kioo, na inafanya, kama onyesho la duka. Nyuma yake, kuna rafu iliyojaa miwani ya jua.

Hizi ni nguo zilizopangwa kwenye meza katika duka. Kuna rundo la mashati ya kitambaa cha plaid ya rangi tofauti na ishara inayosema forty percent off . Pia kuna nguo zilizofungwa kwenye reki kule nyuma.

Hili ni duka la nguo na viatu, ambapo kuna nguo zilizopangwa kwenye makabati na viatu vilivyowekwa vzuri kwenye rafu. Vifaa vingine, kama vile mikoba au mapambo, vinaweza kuonekana pia vikiongeza mpangilio wa chumba au kijichumba hichi. Chumba kinaonekana kua na mpangilio, kuashiria umakini katika kupanga vitu.

Hili ni duka la nguo na vifaa vingine. Kuna mannequin wawili wamevaa nguo. Rafu zilizojaa kofia na viatu na ngazi inayoongoza hadi sehemu ya nje ya duka. Duka linaonekana kuwa na taa nzuri na muundo wa kisasa. Kuna rafu za nguo na vifaa vingine na vioo vinavyoonyesha nguo.

Hili ni duka la nguo au chumba cha kuvalia kilicho na nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kushoto kuna nguo zilizokunjwa zikiwa zimerundikwa kwenye rafu. Huku upande wa kulia kukiwa na nguo zilizoning'inizwa kwenye hangers na zingine zikiwa zimekunjwa kwenye rafu za chini.

Hili ni duka la nguo lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu na hanger . Bei ya juu ya zaidi ya bidhaa ni mia tano kama inavyoonekana kwenye ishara. Duka linaonekana kuwa kubwa na lina taa nzuri na nguo zimepangwa kwa utaratibu ili kuonyesha aina mbalimbali za bidhaa.

Hili ni mfano wa mannequin katika duka la nguo iliyo vaa blauzi ya madoa meupe na meusi, mannequin hii ina miwani ya jua na imezungukwa na mikoba na viatu mbalimbali. Kuna maandishi, accessories na sell kwenye upeo chini yake. Hii inamaanisha kuwa duka linauza bidhaa za mitindo kama vile nguo, mikoba, viatu na vito.

Hapa ni ndani ya duka la nguo, ambako kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na meza. Kuna bango kubwa linaloonyesha ofa ya punguzo la hadi asilimia arobaini kwa bidhaa teule.

Hii ni sehemu ya nguo hasa sehemu ya watoto ambapo kuna wanunuzi mbalimbali wakinunua au wakichagua nguo. Kuna nguo nyingi zikiwa zimepangwa kwenye rafu na hangers . Pia kuna lebo inayoonyesha children's section .

Hii ni safu ya nguo za wanawake zilizopangwa kwenye manekini ndani ya duka la nguo. Nguo hizo zina rangi na mitindo mbalimbali, zikiwemo gauni ndefu na fupi na zinazoonekana kuwa tayari kuuzwa. Nyuma ya manekini kuna bango kubwa lenye picha za nyuso za watu, likiongeza usuli wa kibiashara kwenye picha.

Hili ni duka la nguo labda duka la ishon lenye nguo mbali mbali zilizo pangwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna mashati na kaptura zilizo ning'inizwa kwenye manekini na rafu na ishara moja inaonyesha nambari Mia tisa hii ikiwa ni bei za tishati.

Hapa tunaliona duka la nguo. Ndani ya duka hii kuna mipangilio mizuri ya nguo ambapo kila sehemu ina aina yake ya mavazi kuanzia mashati, suruali, sketi, magauni, blauzi na hadi mavazi ya ofisini na yale ya kawaida.

Huu ni muundo wa ndani wa duka la nguo la Manix . Manix ni duka la nguo linalouza nguo za wanaume. Inaonekana ni duka lenye mwanga wa kutosha na rafu za nguo zinaonyesha vitu mbali mbali. Kuna rafu za suti, mashati na nguo nyingine za wanaume zinazoonekana hapa.

Hili ni duka la nguo linaloitwa Mirosa Classy Collections likiwa na nguo mbalimbali zikionyeshwa kwenye mannequins . Duka hili linaonekana kuwa katika kituo cha ununuzi au CBD . Nguo zinazoonyeshwa ni pamoja na mitindo na rangi mbalimbali, kuanzia mavazi ya kawaida au mavazi rasmi zaidi. Duka hili linajulikana kuuza nguo za wanawake nchini Kenya.

Hili ni duka la kuuza nguo, ambapo tunaweza kuona wauzaji na wanunuzi, tunaweza kuona pia bango kuu ambalo limeandikwa jina hamsini , hii huenda ikaashiria bei ambayo nguo hizi zinauzwa. Tunaweza kuona nguo aina mbalimbali, za kike na za kiume.

Hili ni duka la manguo ali maarufu boutique na linaonekana limejaa nguo zilizo pangwa kwenye reki. Kuna nguo nyingi za aina tofauti ikiwa pamoja na mashati, suruali na vulana. Rangi za nguo ni tofauti na kuna mifumo tofauti pia. Duka linaonekana kuwa na bidhaa nyingi.

Hili ni boutique au duka la nguo. Duka hili linaonyesha nguo zilizopangwa kwenye reki, pamoja na vitu vingine vya mapambo kama mimea. Ni duka lenye vitu vilivyochaguliwa kwa uangalifu na wenye umepangwa kwa mapambo.

Hili ni duka lenye jina Woolworth ambapo bidhaa mbali mbali zinaonyeshwa kwenye rafu, duka linaonekana kuwa na mwanga mzuri na safi, Woolworth ni duka kubwa la rejareja linalojulikana kwa kuuza chakula nguo na bidhaa zingine za nyumbani.

Hili ni onyesho la duka la mavazi au sehemu ya mazingira ya duka la nguo ambapo inaonyesha safu ya mannequin iliyo vaa mavazi tofauti ya kiume ikiwa imepangwa katika ngazi. kila mannequin ina vazi tofauti, ikiwa ni pamoja na suti, mashati na suruali za rangi tofauti.

Hili ni gari na zamani na aina ya Mercedes Benz asa Mercedes Benz W116 ambalo linaonekana kuwa katika hali ya kuuzwa au kutenganishwa kwa sehemu au usafi ,gari hili lina milango miwili wazi ikionyesha sehemu ya ndani na nje yake.

Huyu ni mwanamke na mwanaume wakiwa wamesimama nyuma ya kaunta ya mapokezi katika chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamke ameelekea mbele akiwa amejiegeza kwenye kaunta huku mwanaume akiwa amesimama wima kando yake. Wote wakitabasamu kidogo. Nyuma yao kuna gari limepakiwa na mwanga kutoka nje inaonekana kupitia madirisha makubwa ya kioo.

Haya ni magari mapya ambayo yamepangwa katika chumba cha maonyesho, chenye kuta kubwa za kioo, magari yamepangwa kwa safu na rangi tofauti zikiwemo nyeusi na nyeupe. Huenda ukawa hapa ni pahali pa kuuza magari.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari haswa viti vya nyuma. Viti vimefunikwa kwa kitambaa cha rangi ya kijivu na kuna kiti cha mkono katikati. Sakafu ya gari inaonekana kuwa na mikeka ya plastiki ya rangi ya buluu. Gari inaonekana kuwa na matengenezo mazuri.

Hili ni gari la Tesla ambalo kofia lake la injini liko wazi mbele ya jengo linalofanana na chumba cha maonyesho au kituo cha huduma cha Tesla. Mwanamke aliyevaa sare ya Tesla na mwanamume wanasimama karibu na gari wakionekana kulichunguza au kujadili. Namba ya Tesla inaonekana wazi mbele ya gari.

Haya ni magari mawili ya ford master yakiwa yameegeshwa. Magari hayo yanaonekana kuwa mapya na yako katika rangi tofauti. Eneo ambalo magari haya yameegeshwa linaonekana kuwa wazi na kumejengwa paa juu. Hii inaweza kuwa sehemu ya maegesho ya magari au eneo la maonyesho ya magari.

Hili ni gari la Toyota HiAce, ambalo linaonekana kuwa gari la safari au usafiri. Likiwa limeegeshwa kwenye njia ya udongo au barabara isiyo na lami, huku kukiwa na mlima mkubwa wenye miamba nyuma yake. Gari hili linaonekana kuwa katika eneo la porini au la asili, labda karibu na hifadhi ya wanyama pori au eneo la utalii nchini Kenya.

Hili ni gari la Toyota Hiace ambalo limeegeshwa kando ya barabara. Gari hili huendeshwa na watu wengi kwa usafiri wa umma au kwa biashara. Huwa na milango ya kuteleza na nafasi kubwa ya abiria.

Mwanamme na mwanamke wakiwa katika chumba cha maonyesho cha magari. Wamesimama karibu na gari huku mwanamume akionekana kuelezea kitu kwenye gari au ukimuelezea mwanamke. Kuna gari nyeusi la kifahari nyuma yao ikionyesha mazingira ya duka la magari au chumba cha maonyesho.

Hili ni gari la Volkswagen Tiguan . Gari hili lina muundo maridadi wa kisasa, likiwa na mistari mikali na magurudumu makubwa ya alloy . Inayoipa muonekano wa nguvu na wa kuvutia. Linajulikana kwa utendaji wake mzuri, likiwa na injini zenye ufanisi na uwezo wa kutoa nguvu ya kutosha kwa safari mbalimbali.

Hili ni muundo wa ndani ya gari ya aina ya Subaru Legacy ikiwa na usukani, dashibodi na skrini ya habari. Gari hili ambalo limekuwa likitengenezwa tangu 1989 linajulikana kwa kuwa na mfumo wa kuendesha magurudumu yote na injini ya boxer .

Kuna kundi la watu ambalo limekusanyika katika eneo la inje lenye miti. Kuna magari kadhaa yameegeshwa karibu na mtu mmoja anaonekana akitembea kwenda upande wa kulia. Watu wengine wamekaa chini na wengine wamesimama. Manthari ya jumla inaonyesha mkusanyiko wa kijamii, katika eneo la wazi.

Hili ni gari aina ya subaru outback yenye rangi ya kijivu iliyopakiwa nje na namba ya usajili ya gari ni KCO 052X. Subaru outback inajulikana kama gari la familia lenye uwezo wa kuendesha barabara za kawaida na zisizo sawa ikiwa na mfumo wa magurudumu zote kama kawaida.

Hili ni gari la Mercedez Benz G class ambayo ni la kampuni la Rawa Auto .Gari hili linarangi nyeusi na huonekana kwa muundo wake wa kibiashara na wenye nguvu.G Class inajulikana kwa uwezo wake wa kuedeshwa katika maeneo yasiyo na lami na pia kwa muundo wake wa kifahari.

Hili ni gari la Toyota Hiace iliyoegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari hili lina rangi ya kijivu na inaonekana kuwa katika hali nzuri. Toyota Hiace ni gari maarufu sana Kenya inayotumika kwa usafiri wa abiria, biashara na familia.

Hili ni eneo wazi yenye nyasi na miti likionekana kama eneo la kambi au maegesho ya magari. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye nyasi na watu wachache wanaonekana wakitembea au kusimama karibu na magari hayo. Mtu mmoja anaonekana akitembea. Mandhari kwa ujumla inaonekana kuwa ya amani na ya asili.

Hili ni gari la kifahari ya aina ya Infinity QX 80. Gari hili ni SUV kubwa na lina milango minne na madirisha meusi. Lina magurudumu makubwa na ya kuvutia, na muundo wake kwa ujumla ni wa kisasa na wa kifahari.

Huu ni uwanja mkubwa uliojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari haya yanaonekana kuwa ya aina tofauti na rangi tofauti na yanawezakuwa magari yaliyotumika au magari mapya yanayongoja kuuzwa.

Tunaliona trela aina ya scania yenye rangi ya chungwa. Gari hii inatumika kusafirisha magari mengine madogo. Magari haya ni kumi kwa jumla. Tuna gari ya rangi mbalimbali nyeusi, nyeupe, nyekundu, kijani kibichi.

Hapa tunaweza kuyaona magari manne yakiwa katika maegesho. Magari haya yameegeshwa katika mandhari ya kijani kibichi. Tunaweza kuona magari haya yakiwa na rangi tofauti tofauti, yakiwemo rangi ya kijivu, nyeupe, nyeusi na rangi ya samawati. Tunaweza kumwona pia mtu akipita mbele ya magari hizi.

Hili ni rundo la matairi ya gari yaliyopangwa kwa mpangilio. Matairi haya yanaonekana kuwa mapya na yana muundo wa kawaida wa matairi ya gari. Rundo hili linaweza kuwa kwenye gara au duka la kuuzia matairi. Matairi ni muhimu kwa gari, kwa sababu hutoa msogoro wa gari unaohitajika ili gari liweze kusonga na kusimama.

Hapa tunaliona gari aina ya toyota Land Cruiser. Gari hili limeegeshwa kando ya barabara. Lina namba ya usajili KAC. Pia tunaweza kuona mlango wa dereva dirisha wake ukiwa chini. Kando ya gari hili kuna shamba ambapo tunawaona wanyama mbalimbali wakiwa malishoni.

Magari kadhaa yameegeshwa upande wa nje kwenye uwanja wa nyasi. Tunaona watu wakitembea na kule pembeni tunaziona hema. Hii inaashiria kuwa kuna sherehe au tukio fulani aidha rasmi au ya kifamilia inayotokea pahali pale. Tukio hizi zinaweza kuwa ni ya kusherehekea au ya huzuni.

Hili ni gari aina la toyota hiyas, gari hili huenda linatumika kama usafi wa abiria, kama inavyoonekana kutokana na ukubwa wake na madirisha mengi. Mandhari ya nyuma inaonyesha mlima, na rangi ya gari hili ni fedha.

Huyu ni mwanaume ambaye anafanya usafi katika gari la pigeot five o five. Gari hili linaonekana kuwa na ukarabati unaondelea huku milango ikiwa imeondolewa na mwanaume huyu akitumia kifaa cha pressure washer .Gari hii huenda ni la zamani na linahitaji ukarabati mkubwa.

Hapa tunaliona gari ya aina ya Subaru. Subaru hii ni ya rangi ya nyeupe lenye namba la usajili KCE 982P. Gari hili liko katika maegesho na tunaweza kuna gari zingine zikiwa kando yake.

Humu ni sehemu ya ndani ya gari aina ya Toyota. Katika sehemu hii kuna usukani, dashibodi, viti vya mbele na sehemu ya katikati ya gari. Viti vimefunikwa kwa ngozi na dashibodi ina vifaa vya kisasa. Gari hili na umaarufu kwa muundo wake wa kifahari na utendaji mzuri.

Katika madhari haya tunaweza kuona kuna hafla ambayo iliwalazimu wenye magari kuyaegesha magari hayo nje. Tunaweza kuiona gari yenye rangi ya fedha iliyoegeshwa kwenye nyasi. Gari lina magurudumu ya aloi na limepakiwa kwenye uwanja wazi wenye miti.

Tunaliona lori kubwa la kubeba magari lililojaa magari mengi. Lori hili ni la rangi la machungwa na limebeba magari ya rangi tofauti. Hii ni kawaida kuona wakati magari yanahamishwa kutoka kiwandani au bandarini kwenda kwa wauzaji.

Watu wawili wanasalimiana kwa mikono huku mmoja akiwa ameshikilia funguo ya gari. Hii inaweza kuashiria makubaliano au biashara pengine ya kununua gari. Mtu mmoja amevaa suti ya samawati na mwengine amevaa shati jeupe.

Tunaweza kumwonwa kijana mmoja mtanashati akiwa amevalia suti akiipekua gari ya nyeusi gari ya rangi ya nyeusi kwenye chumba cha maonyesho katika chumba hichi cha maonuyesho tunaweza kuona gari nyingine nyeupe.

Hili ni gari aina ya Subaru Outback huenda ni mfumo wa mwaka wa 2010 au 2011. Gari hili linaonekana kuwa ni ya rangi nyeusi na limeengeshwa katika ya eneo la nje. Kuna magari mengine yanayoonekana nyuma yake ambayo yanaweza kuwa sehemu ya maegesho. Subaru Outback ni gari la familia ambalo linajulikana kwa uwezo wake wa kuendeshwa katika hali tofauti za barabara na usalama wake.

Hapa tunaona mwanamke akifurahia kuendesha gari, huku mwanaume akionekana kumsaidia au kumuongoza. Mwanamke anaonekana akiwa na furaha huku akiwa ameshika husukani. Na mwanaume yuko pembeni mwake akishika simu na kuangalia. Inaweza kuashiria hali ya kujifunza kuendesha gari au kuonyesha furaha ya kupata gari jipya.

Hili ni duka au kitalu cha viatu hasa viatu vya wazi na viatu vingine ambavyo vimepangwa na kuonyeshwa kwa ajili ya kuuza. Aina mbalimbali za viatu zinaonekana zikiwemo viatu vya wazi na kike na viatu vingine vilivyopangwa kwa umaridadi kwenye rafu au meza.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika mji wa Nairobi Kenya. Kuna mabasi mawili ya umma yanayopita barabarani na kuna gari ndogo nyeusi ,kuna watu wengi wanasimama na kutembea karibu na soko. Kuna mabango makubwa ya matagano na nguzo za umeme.

Huu ni mtazamo wa juu wa soko, soko ambalo ni la ghorofa. Katika soko hili tunamwona muuzaji na bidhaa aina mbalimbali kama nyanya, ndizi, machungwa, vitunguu na pia wanunuzi wengine kwa upeo.

Katika soko hili, tunavyoona soko lenye bidhaa mbalimbali, kama vile ndizi, nyanya na bidhaa zingine. Kuna watu wengi na kuna vibanda zilizojaa bidhaa. Soko hili linaonekana kuwa wazi, na lina paa lililotengenezwa kwa mabati.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi ambapo watu wanauza na kununua bidhaa mbali mbali na kuna rundo la matunda na mboga kama vile ndizi na limau chini n ma wauzaji wengine wamekaa wakisubiri wateja. Mandhari yanaonyesha hali ya soko la wazi lenye msongamano wa watu na bidhaa.

Huu ni mkusanyiko wa viatu vya kuteleza, vilivyopangwa kwenye rafu. Viatu hivi vina rangi, na mitindo tofauti, na vinaonekana kuwa vya ukubwa tofauti. Hii inaeza kuwa duka la michezo, au sehemu ya kukodisha vifaa vya michezo.

Hili ni eneo la soko au barabarani lenye shughuli nyingi, labda jijini nairobi. Kuna watu, miti na meza iliyojaa chupa, labda za vinywaji au bidhaa nyingine zinazouzwa. Pia kuna ndoo, mikebe na chumba cha manjano chini ,ikionyesha mazingira ya biashara na maisha ya kila siku.

Hili ni duka la nje, ambalo huuza bidhaa, za kitamaduni kama vile mikanda, shanga, na vikapu. Mtu anaonekana akiwa ameketi karibu na duka, labda akifanya kazi kwenye bidhaa, au akisubiri wateja. Duka hili, linaonekana kuwa katika soko, au barabara, yenye shughuli nyingi.

Hili ni duka la nyama na wafanyikazi wakiwa kazini. Wafanyikazi wamevaa makoti nyeupe na aproni nyekundu wakifanya kazi ya kukata na kuandaa nyama. Nyama imetundikwa kwenye ndoana na pia kuonyeshwa kwenye kaunta za friji. Hii inaonyesha mazingira ya kawaida ya duka la nyama ambapo nyama huandaliwa na kuuzwa kwa wateja.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali kama ndizi, maembe na matunda mengine. Kuna watu wanaonekana wakihudumia wateja au kupanga bidhaa zao. Soko hili linaonekana kuwa wazi na bidhaa zimepangwa kwenye meza au rafu.

Hili ni soko la Kimasai, au soko la bidhaa za Kimasai. Soko hili linaonekana kuwa na bidhaa mbalimbali kama vile nguo, vito, na bidhaa zingine za kitamaduni. Kuna watu wengi wanaotembea na kununua bidhaa. Hili soko linaweza kuwa katika sehemu ya wazi au nje.

Hili ni runda la ndizi, zikiwa zimepangwa kwa wingi. Ndizi zingine ni za kijani kibichi. Zinaashiria bado hazijaiva huku zingine zikiwa za manjano zikionyesha ukomavu. Kuna aina tofauti za ndizi zikiwa zimechanganywa katika rundo hilo na zingine zikiwa zimefunikwa na kitambaa chekundu.

Hili ni soko lenye bidhaa za matunda na mboga mbalimbali. Kuna matunda kama ndizi, maembe, mapera, machungwa, na mboga za majani. Muuzaji anaonekana amekaa akisubiri wateja. Hii inatoa hisia ya shughuli za kibiashara katika soko la kawaida.

Katika soko hili lina njia nyembamba iliyo jaa bidhaa kama matunda na mboga. Soko linaonekana kuwa wazi na lina paa juu. Kuna bidhaa mbalimbali zinazouzwa kama matunda yaliyowekwa kwenye meza. Hali ya mwanga inaonekana kuwa hafifu kidogo labda ni jioni au usiku.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile vyombo vya udongo , sanamu za mbao na vitu vingine vya sanaa. Watu wanaonekana wakitembea na kuangalia bidhaa na kuna vibanda kadhaa vilivyowekwa kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo. Mandhari yanaonyesha shughuli za kibiashara katika mazingira ya soko.

Katika soko hili au kibanda tunayaona bidhaa mbalimbali yaliyotandikwa hapo juu na muuzaji. Baadhi ya bidhaa hivi ni nyanya, kitunguu na viazi. Hivi tu ni baadhi ya vitega uchumi ambayo wananchi wanatumia sasa kukuza au kujikimu.

Katika soko hili tunaweza kuviona bidhaa mbali mbali vikiuzwa. Bidhaa hivi vingine viko kwenye vipakio mbali mbali vikiwemo kreti na kasuku baadhi ya bidhaa hivi ni viazi, vitunguu nyaya keroti kiukamba malenge na pia mboga ya kabeji.

Hili ni eneo la marikiti, au soko. Tunawaona watu kadhaa, wakiwa wauzaji na wanunuzi, na soko hili lina bidhaa kadha wa kadha. Tunaona ndizi kwenye kreti na watu wakifanya biashara. Soko hili linawezakua sehemu muhimu ya shughuli ya kiuchumi, katika eneo hili.

Hapa tunaona soko la nyanya, nyanya hizi zikiwa zimepakiwa katika kreti za mbao. Tunaweza kumwona pia muuzaji mwenyewe wa nyanya hizi, akizipangia kwenye kreti. Pembeni tunaeza kuwaona watu wakiwa wameketi na wengine wamesimama, pia tunaweza kuona mkokoteni pale ukiwa na mizigo.

Katika soko hili tunaviona vibanda, vibanda hivi vina matunda juu yake pia, tunaona nanasi zikining'inia katika kibanda hiki kuna gunia ambayo ina mizigo chini ya kibanda kimoja, na pia kuna kreti kadhaa zenye rangi aina ya nyekundu.

Kibanda hiki iko na aina mbali mbali za matunda, yaliyopangwa kwa wingi aina hizi za matunda ni kama machungwa, fenesi, maembe, parachichi, na pia tunaeza kuuona mkebe wa chuma pale pembeni ambao umeandikwa zesta .

Tunaliona rundo la viatu vilivyopangwa. Viatu hivi vinaonekana kuwa vya mitindo tofauti na rangi mbali mbali. Inaezekana kuwa mandhari haya ni ya duka la viatu au soko la viatu, ambavyo viatu vingi huuzwa mahali hapo.

Hili ni jengo kuu refu la ghorofa ambalo linaonekana kuwa makazi. Mbele ya jengo hili kuna uwanja mdogo wa michezo wenye bembea na slaidi unaoashiria eneo la kuchezea watoto. Mazingira yanaonekana kuwa ya kisasa na safi.

Hili ni jengo la kisasa linaloonekana kuwa nyuma, ambalo bado liko katika hatua za ujenzi. Eneo lililozunguka jengo linaonekana kuwa na udongo uliotawanyika na vifaa vya ujenzi kuashiria kuwa kazi inaendelea. Jengo hilo ni na muundo wa kisasa na rangi za nje zinaonekana kuwa kijivu na nyeupe

Hii ni nyumba ya makazi ambayo inaonekana kuwa na vyumba vya kulala vitatu au zaidi. Nyumba hii ina madirisha makubwa mbele na ina mlango pia mkubwa wa chuma. Nyumba hii ina muundo wa kisasa na umalizo mzuri na inafaa kwa familia zinazotafuta mazingira ya amani na maridadi ya kuishi.

Haya ni majengo ya kisasa yenye sakafu mbili au tatu. Majengo haya yana rangi nyeupe na madirisha meusi na yanazungukwa na mimea ya kijani kibichi. Eneo la mbele la majengo limefunikwa kwa matofari ya rangi ya kijivu na kuna njia ya kutembea iliyo wazi. Anga ni ya buluu na wazi na inaonekana ni wakati wa mchana.

Hili ni bango na matangazo ya majengo ya makazi yanayojulikana kama Palm Bridge Residency. Ina matangazo ya vyumba vya kulala viwili na vitatu. Vitengo vina ukubwa wa kati ya mita za mraba mia moja na kumi na mia moja na sitini. Asilimia arobaini ya vitengo tayari vimeuzwa.

Hili ni bango la matangazo ya kukodisha nyumba. Bango hili limemekwa kwenye ukuta wa matofali na linaonyesha nambari za simu za kampuni ya NW reallite . Mandhari ni ya nje na kuna miti na majengo mengine yanaonekana kule nyuma.

Ni jengo refu na la kisasa lenye ghorofa kadhaa, lililojengwa kwa kioo na kuta nyeupe likiwa limejengwa katika eneo lenye ardhi tupu .Mbele yake na anga la bluu lenye mawingu machache juu yake.

Huu ni mradi wa nyumba za bei nafuu unaolenga kutoa makazi Kwa watu wenye kipato cha chini. Nyumba hizi zinaoonekana kuwa za kisasa na zimepangwa vizuri zikiwa na paa nyekundu na kuta nyeupe. Mradi huu unaweza kuwa sehemu ya juhudi za serikali au mashirika binafsi katika kukabiliana na uhaba wa makazi katika miji kubwa.

Hii ni eneo wazi na nyasi kavu labda wakati wa kiangazi. Kuna nguzo mbili ya mbao zilizosimama wima, labda kama sehemu ya uzio au mpaka. Mbali zaidi kuna majengo na miundo mingine ikiwa ni pamoja na mnara wa mawasiliano. Anga ni buluu na mawingu machache.

Haya ni majengo mawili ya ghorofa lenye rangi ya manjano na buluu lililo na madirisha kadhaa na paa la buluu. Jengo hilo limezungukwa na ukuta wa matofali na mimea michache. Anga inaonekana kuwa wazi na samawati, na mawingu machache.

Hili ni jengo la ghorofa la kisasa ambalo limekamilika. Jengo hili tunaliona likona balconies kubwa na madirisha makubwa makubwa. Pia jengo hili la ghorofa lina ghorofa mingi ya kupanda juu, huenda ukawa ni zaidi ya ghorofa nane.

Hili ni chumba la ghorofa moja na paa iliyoezekwa kwa vigae nyekundu iliyo zungukwa na lawn ya kijani kibichi na miti ya mitanda. Nyumba ina madirisha ya vioo, kuta nyeupe. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua na angavu.

Hili ni jengo la ghorofa lenye rangi nyeupe na balcony nyingi. Jengo hili linaonekana kuwa na ngazi kadhaa na dirisha nyingi pia kuna ukuta mbale ya jengo na baadhi ya mti upande wa kulia. Anga ina mawingu meupe na ya samawati.

Hili ni eneo tupu lenye nyasi kavu na majengo yanayoonekana kwa mbali. Eneo hili linaweza kuwa ardhi iliyowachwa wazi au shamba lisilo na shughuli za kilimo. Hali ya nyasi kavu inaeza kuashiria ukame au msimu wa kiangazi.

Huu ni mti wenye bango lililo wekwa juu yake. Bango hilo lina maneno To let na namba ya simu, mti huo uko mbele ya majengo ya gorofa na miti mingine. Bango hili linaweza kuashiria kuwa kuna nyumba za kupangisha katika eneo hili.

Hili ni jengo la kukodi ambayo ni ya ghorofa. Inaonekana kama liko katika hatua za ujenzi. Jengo hili limetengenezwa kwa mawe au saruji na lina madirisha mengi. Kuna paa la bati linaloonekana kuwa limeegeshwa upande mmoja wa jengo hili. Pia, kuna mimea iliyokauka karibu na jengo hili, ikionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa kavu au halina maji mengi.

Hapa tunauona ubao wa matangazo, wa nyumba za kuuzwa wa City Rise Residency Westlands . Bao huo wa matangazo unaashiria, idadi ya vyumba vya kulala ya nyumba hizo ambazo zinauzwa. Na pia bei yake ambayo inaanzia milioni kumi na moja nukta saba.

Tunayaona majengo mawili ambayo yamekamilika, moja lina jina ya bonasta heights ila ile lingine halina jina ila jengo ya bonasta heights ina rangi ya kijani kibichi na ya kijivu. Lile lingine ambalo halina jina ni la rangi ya nyeupe na kijivu.

Hapa tunauona mjengo ambao haujakamilika bado. Mjengo huu umekamilika upande wa chini ila haujakamilika upande wa juu. Upande wa chini tunaona umepakwa rangi ya kijani kibichi na una lango kuu la rangi ya nyeusi.

Nyumba hii ni ya matofali yenye paa nyekundu na lawn ya kijani. Nyumba hiyo ina madirisha makubwa na yamefunikwa na mapazia. Kuna njia ya kutembea iliyofunikwa kwa mawe inayoongoza kwenye mlango. Mbele ya nyumba kuna lawn iliyopandwa, nyumba inaonekana kama ya makaazi na inayofaa kwa familia.

Huu ni mjengo wenye ghorofa moja ambapo ghorofa ya juu halijakamilika ila upande wa chini umekamilika. Katika upande wa chini tunaliona lango kuu lenye rangi ya nyeusi na pia nje ya mjengo huu tunaona kizingiti wa stima ambapo waya za stima zimepita.

Hili ni jengo lenye gorofa nyingi. Jengo hili linaonekana kuwa la makazi au biashara na lina madirisha mengi na balcony ndogo. Anga ni ya samawati na mawingu meupe yanayoonekana hapo juu. Jua pia linaangaza kwa kuleta mwangaza kwa umbali.

Hili ni lango kuu la lakuingilia ambalo lina rangi ya kijivu kuna kuta kando yake na kuna waya za stima juu yake . kwenye lango hili kuna bango ambalo limeandikwa two bedroom house to let Hii inaashiria kulendani kuna manyumba za kupangia.

Katika boma hili tunaliona nyumba la kisasa, nyumba ambayo ina muundo wa kuvutia na inaonekana kuwa ni ya kupendeza. Nyumba hii ina bustani ndogo na balcony iliyo na samani za nje eneo hilo linaonekana kuwa la makazi na anga ni ya wazi na ya jua.

Hapa tunaliona jengo kuu la ghorofa lenye usanifu wa kisasa. Jengo hili lina jina la Highway Heights na limejengwa kwa ustadi mkubwa. Jengo hili lina madirisha ya vioo vya samawati na milango ya mabalkoni. Linaonekana kuwa na sakafu nyingi, zaidi ya ghorofa kumi. Balkoni zimepangwa kwa mtindo wa kuvutia na baadhi zina muundo wa miviringo.

Hilo ni lango la duka kubwa la carrefour likiwa na mabango yanayokaribisha wateje na kutangaza bei nafuu na akiba kubwa. Inaonekana kuwa ndani ya duka, ni bidhaa mbalimbali zinaonekana kwenye rafu mle ndani.

Hili ni sehemu ya duka la nyama, yenye counter ya kuonyesha nyama, na neno butcher juu. Kuna watu wanaonekana nyuma ya counter , wakihudumia wateja. Hii inaeza kua sehemu ya duka kubwa au soko ambapo nyama huuzwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka labda duka kubwa la bidhaa au duka la vyakula, kuna rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali na pia kuna mabango yenye maandishi romo na bei mia mbili hamsini kuashiria offer au punguzo la bei inaonekana kama sehemu ya duka inayouza vitu vilivyopangwa vizuri.

Hizi ni rafu zilizojaa mikate iliyofungwa kwa vifurushi kwenye duka la rejareja. Mikate hiyo imepangwa kwa safu na ina aina tofauti, tofauti. Duka linaonekana kua la QuickMart kama inavyoonekana kwenye ishara.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au soko ikiwa na bidhaa zilizopangwa kwenye rafu na meza. Kuna taa nyingi zinazongaa kutoka ndani. Chini kuna makundi ya ndoo au vyombo vya rangi tofauti vilivyo pangwa ambavyo viko na bidhaa tofauti tofauti.

Hii ni sehemu ya wazi ya matunda na mboga ambapo bidhaa mbalimbali zinapangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Rangi za kijani na manjano zinaonekana katika sehemu ya matunda na mboga, zikionyesha hali mpya na safu ya bidhaa. Wateja wachache wanaonekana wakitembea kwenye njia na vitengo vingine vya duka vinavyoonekana nyuma. Duka linaonekana kuangazwa vizuri na taa za juu.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka au duka kubwa, eneo linaonekana kuwa lenye bidhaa za kuoka, au chakula kilichopikwa kutokana na kaunta ndefu na maonyesho ya bidhaa juu yake, pamoja na mabango yanayo onyesha picha za chakula.

Hii ni safu ya mashine ya kufulia nguo zikiwa zimepangwa kwenye rafu katika duka. Mashine hizo zinaonekana kuwa mpya na zimepangwa vizuri. Kuna bidhaa zingine kama vile maji ya kusafisha na sabuni zikiwa zimepangwa karibu na mashine hizo.

Hili ni duka kuu la Quickmart ambalo ni duka kubwa la rejareja nchini Kenya. Kwenye jengo kuna maandishi makubwa mekundu yanayosomeka Quickmart na nembo ya kijani iliyoandikwa Fresh and easy . Duka linaonekana kuwa la kisasa na lina nafasi ya kutosha la maegesho mbele yake.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la rejareja pengine duka la jumla likiwa na sehemu ya matunda na mboga. Kuna runda kubwa la matikiti maji na parachichi kwenye meza ya kuuzia na rafu zilizojaa bidhaa nyingine zinaonekana. Mabango yenye bei kama vile sabini na tisa na mia moja thelathini yanaonekana ikininginia juu ya bidhaa.

Hili ni rafu ya majakofu iliyojaa nyama mbichi katika duka la nyama. Nyama hiyo imepangwa kwa uangalifu na kuwekwa kwenye tray na matunda kama vile nyanya na limau huongeza rangi kwenye maonyesho. Hii inaweza kuwa duka la nyama au sehemu ya duka kubwa la vyakula.

Haya ni mandhari ya duka kuu ya Clean Shelf ambapo kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali pamoja na jokofu la kuonyesha lililojaa vinywaji, pia kuna mti wa bandia katika pipa katikati. Duka linaonekana kuwa na taa nzuri na mazingira ya kisasa.

Hapa ni ndani ya duka kuu ambapo kuna rafu yenye bidhaa za mkate kama kuki, mafini na vienese katika duka la rejareja. Rafu hiyo inaonekana kuwa na bidhaa nyingi na zilizopangwa kwa mpangilio mzuri.

Hapa ni kwenye duka kuu ambapo kuna rafu za bidhaa katika duka hili. Kuna bidhaa nyingi za kioevu kwenye rafu na bidhaa zingine zimepangwa pembeni. Pia kuna toroli la ununuzi lililo karibu.

Hili ni rundo za karatasi za choo za Hanan zikiwa zimepangwa kwenye rafu ya kukuza mauzo katika duka. Rafu hio imefunikwa na karatasi nyekundu yenye mistari mieupe na neno promo limeandikwa kwa herufi kubwa. Karatasi za choo zimefungwa kwa rangi ya bluu na nyeupe na jina Hanan limeandikwa kwenye karatasi hizo.

Katika duka hii kuu au supermarket tunaeza kuwaona wanunuzi mbalimbali wakitembea na wengine wakisukuma troli zao. Troli ambazo zimewekwa bidhaa mbalimbali. Tunaeza kuwaona ni wa aina ya waume na wa kike wote wakiwa wamevalia barakoa.